Hapa pia ni shamba la ndizi ambapo ndizi zake zimeiva. Itabidi angoje siku kadhaa zaidi ya mbili ili kuweza kuvuna na kupeleka sokoni akapate pesa.

Baada ya wakati fulani mkulima anafaa kuaza kunyunyizia dawa kwa wanyama wake ili kuweza kuua wanyama ambao wanawanyonya damu.

Ni vizuri pia ng'ombe wakipelekwa katika kituo cha kufanyia chanjo ama kuwanyunyizia madawa ili kutoa wadudu ambao wanawanyonya damu na kuwaletea magonjwa.

Hapa ni mkulima anakamua ng'ombe wake muda wa asubuhi ili kuweza kupata maziwa ya kuenda kuuza ili akapate pesa ya kuenda kujikimu kimaisha.